Watu wenye ulemavu wa mguu wanacheza mpira, watu hawa hawana mguu mmoja. Wanatumia vijiti kwa kutembea. Watu hawa wawili, wote wameweka umakini wao kwenye mpira. Mtu mmoja anaupiga mpira huo, kutumia mguu wake mmoja.

Ukurasa wa sabini na tisa wa kitabu. Ukurasa huu una picha ya magari. Gari la kwanza ni lori. Gari la pili ni gari la moshi. Na ya mwisho ni baiskeli ambayo imebeba mzigo.

Mwanadada kwa jina Helen Wawira aliyezaliwa tarehe kumi na tano mwezi wa nne mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili, ambaye ni mchezaji wa mchezo wa kuinua vichuma chini ya kilo arubaini na moja.

Jumba ndefu ambalo limepandwa maua katika mlango wake. Maua haya yamepandwa katika line mbili refu. Kando yake kuna mti mrefu ambao uko kwenye ukumbi. Nyuma yake kuna jumba jingine kubwa ambalo miti inaonekana nyuma yake pia.

Wanadada ambao wana ulemavu wa kutembea, wameketi kwenye baiskeli zao za kutembelea. Wamevalia mashati ya rangi nyekundu, ambayo yameandikwa neno Kenya. Wanadada hawa wanaonekana kuwa wenye furaha sana.

Vijibanio vimewekwa ili kuonyesha siku za wiki. Kuna kibanio cha siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa na siku ya Jumamosi.

Mlango wa darasa la kwanza chaa. Mlango huu umeandikwa mwalimu Agnes ambaye anawakaribisha watu kwenye darasa hili. Mlango huu ni wa rangi ya nyekundu. Mlango wenyewe umetengenezwa kwa mbao.

Jengo kuu la ghorofa limesimama. Kando yake kuna maua ambayo yamechongwa vizuri. Kando ya maua haya kuna kibanio ambacho kimeandikwa kutumia kalamu nyekundu. Maandishi kwenye kibanio haya yanasema mgeni tafadhali pitia kwenye ofisi.

Herufi za konsonanti zimeandikwa kwenye karatasi ya rangi nyeupe. Herufi hizi zimeandikwa na wino wa rangi nyeusi. Zimewekwa katika kijitabu ambacho kimeandikwa furaha. Kando yake kuna picha nyingi za watu na pia za wanyama.

Nyumba ya ghorofa iko pembeni. Katika ghorofa ya chini kuna kiti nyeupe, ghorofa ya chini ina milango mitatu ilhali ghorofa la juu linaonyesha tu madirisha. Chini yake kuna nyasi za kijani kibichi. Kando yake kuna maua.

Wachezaji wenye ulemavu wa mguu wako ukumbini. Coach yao yuko katikati yao anawapa maelezo. Viti ya mashabiki viko bure, hakuna mtu ambaye amezikalia.

Mchezaji wa michezo wa kuruka ambaye anajulikana kwa jina Samson Ojuka. Amelala ardhini. Anaruka kuruka ndefu. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji au mashabiki, ambayo yanaashiria rangi za bendera ya Kenya.

Dada huyu mwenye asili ya kikenya anaitwa Asiya Sururu Mohammed, anacheza mchezo wa makasia kwa watu walemavu. Dada huyu hana miguu yote, miguu yake imekatwa, anaonekana kuwa wenye furaha, ameketi kwenye kiti.

Kitabu cha kingereza cha darasa ya pili ambacho kimeandikwa na Haydn Richards. Kitabu hiki kimeshikiliwa na mkono kuonyeshwa ipige kwenye picha au ilikuwa inaonyeshwa mtu. Kimechorwa maua na nyuki.

Waziri wa wizara ya elimu amesimama pembeni. Mbeleni mwake karibu na mdomo yake kuna kipaza sauti. Waziri huyu anaonekana kuwa anazungumza na watu katika kituo cha Kenya Institute of Special Education.

Madawati yako katika darasa. Madawati haya yameekwa viti ndani yake. Madawati yenyewe yamefungwa na yameekwa kwenye pamoja. Mbele yake kuna ubao ambao umechorwa ruler . Sakafu ya darasa hili ni ya rangi ya nyekundu.

Mchezaji wa kurusha mkuki ameketi kwenye kiti cha ulemavu. Mchezaji huyu ana ulemavu wa kutembea. Mkononi mwake ameshika mkuki. Mkono wake mwingine ameshika tairi ya baiskeli yake.

Kituo cha watoto wa Kenya wenye ulemavu wa kusikia. Kando yake, kuna bendera mbili za Kenya. Katikati yake kuna kibano ambacho kimeandikwa jina ya mwanzilishi wa kituo hiki.

Mitungi mikubwa ya gesi imewekwa kwenye veranda. Mitungi hii ni miwili, kando yake kuna mtungi ambao unatumiwa kuzima moto. Dirisha hili limetengenezwa kwenye chuma ya rangi ya kijani kibichi. Juu yake kuna dirisha lingine ambalo limetengenezwa pia kwa rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wako uwanjani. Wamesimama wanaitazama picha. Kuna wachezaji ambao wana ulemavu wa miguu kwa hivyo wamesimama kutumia vijiti vya chuma. Nyuma yao kuna wachezaji wengine ambao hawana ulemavu wowote. Mipira miwili iko katikati yao.

Mwanariadha mwenye ulemavu wa kutembea. Amekalia katika baiskeli yake ya usafiri. Anapishana mbio. Mchezaji huyu anaonekana kuwa mwenye furaha sana, amevalia glavu mikononi mwake.

Wanariadha wa Kenya ambao wana ulemavu wa kutembea wameketi kwenye baiskeli zao. Mmoja wao amebeba bendera ya Kenya juu. Wanariadha hawa wanasukumwa nyuma na watu wengine ambao pia wanaonekana kuwa wenye tabasamu. Wanariadha hawa wamevalia nguo za kiasilia ya kimaasai.

Somo la ishirini na somo la ishirini na moja. Katika somo la ishirini kuna hesabu ya kuondoa na kuongeza, kuna wadudu ambao wamechorwa. Katika somo la ishirini na moja mamba pia amechorwa.

Msichana kwa jina Asia sululu anafanya mazoezi yake kwenye maji. Ameketi kwenye boti na mwiko wa boti ameuweka kwenye maji. Kando ya maji kuna miti na vichaka. Kuna miti mirefu na miti mifupi.

Mti wa bendera umesimama juu. Mti huu una rangi ya nyeusi na nyeupe. Kuna kamba kwenye mti huu na maua yamezunguka mti huu. Kando yake kuna tank ya maji na pia kuna miti mirefu na mingine mifupi.

Dada mwenye umaarufu wa kubeba chuma nzito ameketi kwenye kiti. Anaitazama picha, ameivalia nguo ya vazi ya nyekundu ambayo imechorwa bendera ya Kenya. Kando yake kuna vyuma vizito ambavyo ni vya kuinua juu.

Nyumba imejengwa kutumia mabati ya rangi ya nyekundu. Madirisha yake ni mapana na ni ya rangi ya kijani kibichi. Mlango wake ni mdogo ambao umetengenezwa na mbao na pia ni mlango wa rangi ya nyekundu. Nyasi iliyo mbele ya nyumba hii inaonekana kuwa imenawiri sana.

Tarakilishi imewekwa kwenye meza karibu na dirisha. Chini yake kuna kibodi. Tarakilishi hii iko kwenye meza ya rangi ya nyeupe. Kando yake kuna kiti cha kukalia cha nyeupe. Sakafu yenyewe ambayo meza imesimama ni ya rangi ya majani.

Ubao wa darasa. Katika ubao hii kuna maandishi. Maandishi haya yameandikwa kutumia kalamu ya wino wa rangi wa samawati. Karibu na mlango wa darasa, kuna kifagio cha kufagilia uchafu, na jar la kuwekea taka.

Madarasa yamejengwa, madarasa haya ya milango moja, mbili , tatu kwa idadi, mbele kwenye ukuta wa madarasa haya wamechora vitu vya aina tofauti tofauti. Mbele yake kuna maua ambayo yamepandwa ya rangi ya kijani. Kuna uwanja wenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi pia.

Ubao wa darasa umeandikwa makonsonanti. Kuna konsonanti; N, M, O, P na R. Pia kuna siku za mwezi, kuna mwezi wa Oktoba, mwezi wa Novemba na mwezi wa Disemba.

Wanariadha wenye ulemavu wa mguu wako uwanjani. Wanariadha wenyewe wanaonekana kuwa makini na mmoja wao anaonekana mwenye furaha. Wanatumia vijiti ili waweze kutembea kutoka upande moja hadi upande mwingine.

Ukuta wa darasa la shule. Ukuta huu umechorwa wanyama. Una mchoro wa twiga wawili ambao wamesimama, una mchoro wa ndovu na wanyama wengine wengi. Mbele yake kuna maua ambayo yamechungwa vizuri.

Ubao wa rangi ya nyeupe. Umeandikwa maneno mengi kutumia kalamu ya wino wa rangi ya samawati. Chini yake kuna kifutio. Kando yake kuna kijichupa cha maji ambacho ni cha rangi ya samawati.

Kitabu cha Ayubu mashakani ambacho kimeandikwa na John Habwe, vitabu hivi vimepangwa vingi kwenye meza, kando yake kuna vitabu vingine pia vimepangwa juu ya meza, chini ya meza kuna mti mdogo wa matunda.

Darasani, ubao umeandikwa na kalamu ya rangi ya samawati na nyeusi. Ni siku ya jumatatu tarehe 24/02/2025. Juu yake kuna michoro imechorwa ya kuonyesha miezi. Mwezi wa Aprili na mwezi wa Mei.

Tarakilishi zimepangwa kwenye meza. Tarakilishi hizi ziko nne kwenye idadi. Mbele yake kuna kibodi ambayo pia zimepangwa na ziko nne. Juu yao kuna ubao mbovu ambao umeanza kuharibika. Chini yake kuna viti vya watu kuketi.

Mkimbiaji wa nchi ya Kenya mlemavu wa kuona kwa jina Kimani anakimbia. Anaonekana kuwa wa nambari ya kwanza. Kando yake kuna wakimbiaji wengine wawili, mmoja wa kutoka nchi ya Brazil kwa jina Santos.

Walemavu wa kutembea kutoka nchi ya Kenya wameketi katika baiskeli zao. Nyuma yao kuna watu wengine ambao wanawasukuma na wengine wanatembea kando yao. Wanaonekana kuwa wenye furaha kwa ushindi. Mmoja wao amebeba kibanio ambacho kimeandikwa Kenya.

Mwanariadha kutoka nchi ya Kenya ambaye anaitwa Kimani, ambaye ana ulemavu wa kuona, ameshikiliwa mkono na mwenzake wa kumuonyesha njia. Kando yake kuna mtu mwingine mlemavu ambaye pia amevalia miwani za ulemavu. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu.

Kitabu cha Computer Science cha wanafunzi wa gredi la saba limewekwa katika meza. Kitabu hiki kina picha ya mtu ambaye amevaa glavu. Mtu huyu anaonekana kuwa ameshika kipati kimoja cha kompyuta.

Wakimbiaji wawili wako katika uwanja. Mkimbiaji mmoja anaonekana kuwa ni mlemavu wa macho. Anasaidiwa na mkimbiaji mwenzake, ambaye amefunga kamba mkononi mwake na anamsaidia kwa kukimbia. Mkimbiaji ambaye anaitwa Koech, ndiye mkimbiaji halisi, alafu huyu aliye kando yake, ni msaidizi wake.

Uwanja huu una nyasi nzuri za rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna maua ambayo yamepandwa yamezunguka mti mrefu wa bendera. Mbele yake kuna tanki la maji na pia kuna miti mingine mirefu na mifupi.

Wanariadha wa ulemavu wa macho, wanariadha hawa ni Kimani na Bill. Kando yao kuna wasaidizi wao ambao huwaonyesha kukimbia. Wanariadha hawa wanaonekana kuwa wenye furaha na tabasamu, mmoja wao ameinua mkono wake juu.

Ukurasa wa mia moja na saba wa kitabu, kipindi cha pili. Lishe bora. Hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri. Hivi ni vitabu, vitabu hivi ni vizuri. Hiki ni kiatu, kiatu hiki ni kibaya. Hivi ni viatu, viatu hivi ni vibaya.

Nyumba hili ambalo ni la ghorofa lina orofa ya chini na orofa ya juu, chini yake kuna mti mdogo ambao umepaliliwa vizuri, mti huu ni wa kijani kibichi, kando yake kuna maua, maua haya yamechongwa vizuri, nyasi pia zimefyekwa vizuri, milango ya jumba hili ni milango ya mbao, na mandirisha ni ya chuma.

Karatasi la matokeo la mtihani wa mtoto. Mtoto huyu anaonekana kuwa ameanguka maswali mengine na amepata maswali mengine. Amepata alama mbili na huku chini pia katika nambari kumi na nne amepata alama mbili ambayo inafanya awe na alama nne.

Wachezaji wenye ulemavu wa mguu wapo uwanjani. Wachezaji hawa ni wa mchezo wa soka. Mmoja wao pia ako na ulemavu wa mkono. Ardhi ambayo wanaichezea ni ardhi tambarare ambayo haina nyasi.

Kibanio cha jinsi ya kupunguza uchafu katika shule na majirani kimeekwa. Kuna aina mingi ambayo inatumika kupunguza uchafu, katika mazingira ya shule na pia mazingira ambayo inazingira shule. Kwa mfano kama kuokota taka, kupalilia shamba, kufungulia maji machafu yaondoke.

Wanariadha wa nchi ya Kenya. Wanariadha hawa wanaonekana kuwa wenye furaha. Wamebeba bendera migongoni mwao. Wanariadha hawa wanaulemavu wa macho. Mwanariadha wa kike anaitwa Nancy Chelagat Koech na anakimbia mbio za mita elfu moja mia tano.